Kuna matunda tofauti tofauti. Yanayoonekana kwa karibu ni ndizi ambayo yameiva, pia kuna yale ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi.

Watu wamesimama kwenye uwanja. Kuna zizi la ng'ombe na pia kuna ng'ombe ambao wanaingia kwenye zizi hilo. Kando yao kuna miti mingi ambayo imezingirwa na waya.

Watu watatu wanaonyeshwa wakifanya kazi tofauti tofauti. Wakwanza, anamwaga maziwa kwenye sufuria kubwa, wa pili naye anamtazama mwenzake akimwaga maziwa. Wa tatu naye pia amesimama kwenye lori ambalo liko na mitungi ya maziwa.

Mtu mmoja ambaye amesimama kwenye shamba la migomba ya ndizi. Amesimama huku ameshikilia ndizi ambayo imeiva.

Katika uwanja mkubwa umejengwa zizi la ngombe. Katika hilo zizi kuna ngombe mmoja ambaye anakunywa maji. Kando yake kuna vibuyu viwili.